Mwanafunzi ambaye ni mhitimu wa stashahada husika, yuko mbele kwa ajili ya kupokea na kupiga picha akiwa ameshikilia cheti chake anachokabidhiwa na mgeni rasmi.

Kikundi kidogo cha watu wa jinsia ya kike na kiume, ndani ya chumba cha kisasa, wanajadiliana mbinu na namna bora za kuzingatia wakati wa utoaji elimu kwa umma.

Mwalimu mbobezi wa somo husika katika elimu ya watu wazima ngazi ya chuo kikuu, amesimama nyuma ya darasa lake pamoja na wanafunzi wake ili apige picha.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, wenye umri mkubwa wapo ndani ya chumba cha darasa, wananukuu kwenye madaftari yao kwa umakini, mmoja akisimama kujibu swali ubaoni.

Akina mama na watoto wakutoka eneo fulani wamekusanyika ndani ya chumba kidogo chenye mwanga hafifu kwa lengo la kujipatia ujuzi na maarifa ya kuhusiana na matumizi ya mtandao,

Watu mbalimbali wa jinsia tofauti wapo ndani ya chumba kidogo kilichopo mazingira ya chuo husika, wanasoma TEHAMA kwa vitendo ili kujiongezea maarifa.

Wanafunzi mbalimbali ambao ni washirika wa elimu ya watu wazima wapo ndani ya chumba cha mtihani wameketi kwenye madawati yao kila mmoja akijaza karatasi yake.

Wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya ukumbi mzuri wa kifahari unaotoa semina fulani, mmoja akinyoosha mkono kwa ajili ya kuuliza swali.

Eneo la chumba kidogo cha nje lililo na madirisha makubwa kuna wanafunzi waliokaa kwa mistari kwenye viti vyao, mmoja akiwa amesimama kwa ajili ya kujibu swali.

Mkusanyiko wa watu wazima wa jinsia ya kike pamoja na kiume katika eneo la wazi, kwa lengo la kujifunza mbinu mbadala kwa ajili ya kuhakikisha wanapata mavuno mengi wakati wa msimu ujao.

Wanafunzi wa jinsia na umri mbalimbali wapo ndani ya chumba cha darasa chenye madawati madogo yaliyo machakavu juu yake kukiwa na madaftari yao wanayosomea.

Mkusanyiko wa watu mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume walio na rika tofautitofauti, ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha ya uwazi; ili kuweza kujipatia ujuzi na maarifa.

Mkusanyiko mdogo wa watu, walio katika chumba kilicho karabatiwa kwa rangi ya bluu, wamezunguka kwa mduara, wakipasha na kufanya mazoezi kabla ya kuanza kipindi.

Mkusanyiko mdogo wa baadhi ya watu wanaochukua stashahada moja, wapo ndani ya chumba cha darasa na mwalimu wao wa kike aliyesimama mbele yao.

Wanafuzi wengi waliokusanyika ndani ya chumba kikubwa cha darasa wameketi kwenye meza zao kwa mfumo wa mistari wakinukuu anacho fundisha mwalimu wao, hii hulenga kuongeza ujuzi.

Mwanamke mmoja anaonekana kuwa na furaha na tabasamu kubwa yupo ndani ya chumba cha maktaba akichagua kwa umakini vitabu husika kwa ajili ya maandalizi ya mitihani yake.

Wanafunzi wa umri mkubwa wa jinsia ya kiume wawili wameketi kwa pamoja wakijadiliana somo husika kwa kutumia vifaa kama vile, kompyuta mpakato pamoja na kamusi.

Wanafunzi wa kike pamoja na wa kiume wa umri mkubwa wapo ndani ya chumba kidogo cha darasa, wamekalia viti pamoja na madawati wakitumia zana mbalimbali za kujifunzia.

Chumba kidogo cha darasa, kinachotumika na walimu kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wao masomo mbalimbali, kama vile hisabati kuhusiana na kuhesabu, kujumlisha na kutoa.

Watu watano wamekusanyika kwa pamoja kwenye meza, watatu wa jinsia ya kiume na wawili wa jinsia ya kike; kwa ajili ya kufanya majadiliano.

Wanawake watatu wa umri tofautitofauti, wameketi kwa pamoja wakifundishana namna ya kushona nguo za kisasa kwa kutumia mashine iitwayo cherehani; ili kujiongezea ujuzi na kipato mbeleni.

Eneo la wazi lenye wafanyakazi mbalimbali, ambapo dada mmoja aliyeonekana kupata changamoto katika mfumo kwenye kompyuta yake anasaidiwa na wanaume wawili.

Wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba kidogo cha darasa kilichopakwa rangi nyeupe. Mezani mwao wapo na kompyuta wanazotumia kujifunzia.

Chumba kidogo cha darasa kina wanafunzi wa jinsia ya kike pamoja na kiume, ambao wanatumia vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujifunza kwenye kipindi husika na mwalimu wao.

Akinamama wanne waliovalia magauni na vilemba kichwani, wapo ndani ya chumba cha darasa wanasoma kiingereza kwa kutumia vifaa kama vile: ubao na chaki.

Baadhi ya washilika wa elimu ya watu wazima wakiwa katika kipindi cha somo la tehama na mwalimu wao wa jinsia ya kiume anaye pita kukagua kuhidhinisha kiasi gani walicho elewa.

Mabinti wakiwa wanafundishana ufundi stadi somo linaloitwa cherehani, ili waweze kujifunza namna ya kushona nguo za kisasa nakujiongezea kipato.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wameizunguka meza kwa pamoja, juu ya meza hiyo kuna madaftari pamoja na makaratasi, waliyo nukuu vitu tofauti vinavyowasaidia kufanya majadiliano.

Mkusanyiko wa watu mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume katika siku muhimu ya mahafali ya chuo, ambapo mmoja amesimama mbele kwa ajili ya kupokea cheti chake.

Mwalimu wa jinsia ya kiume yupo ndani ya chumba kikubwa cha maabara, na wanafunzi wake aitoa elimu kuhusiana na somo la sayansi kwa njia ya vitendo.

Akina mama pamoja na akina baba wazee waliovalia mashati yenye rangi ya bluu yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi, wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa wakisikiliza na kupata ujuzi husika.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume waliovalia sare za shule husika wameinama, kila mmoja kwenye dawati lake kwa ajili ya kujaza mtihani.

Wanafunzi wapo ndani ya chumba kikubwa kizuri cha darasa katika kipindi cha sanaa ya uchoraji, wanatumia vifaa mbalimbali kama vile wino.

Mwalimu wa jinsia ya kike mwenye umri mkubwa, ambaye anatabasamu kwenye uso wake amesimama mbele ya darasa akielezea kuhusu sarufi mbalimbali namna ya utamkaji wake.

Chumba kidogo kina wanafunzi wa jinsia na rika mbalimbali waliokaa kwenye meza zao na viti kwa mfumo wa makundi, wapo katika kipindi cha mapumziko.

Mkufunzi wa kike, amesimama mbele ya wanafunzi wake, walioketi chini wakimsikiliza kwa makini, ili waweze kupata ujuzi na maarifa kwa manufaa ya baadae.

Kijana wa kiume aliyekalia kiti cheusi, katikati ya mabinti wawili, yupo na kifaa chake cha kujifunza kinachofahamika kwa jina la kompyuta mpakato yenye rangi nyeusi.

Wanafunzi mbalimbali waliosimama wengine wakekaa kwa mfumo wa makundi wanajadiliana somo la tehama kwa njia ya vitendo hii ni kutokana na uhaba wa vifaa vichache vya kujifunzia somo hilo.

Wanafunzi wachache waliosimama katika eneo la wazi wakisoma Kwa vitendo kuhusiana na matumizi na namna ya kutengeneza vifaaa aina tofauti vya samani.

Baadhi ya watu wenye umri mkubwa wa jinsia ya kike pamoja na kiume, wamekusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kushiriki mkutano wa muhimu unaolenga kutoa elimu kwa jamii.

Chumba kidogo kizuri na cha kisasa ambacho ni maktaba, kina mkusanyiko wa vitabu mbalimbali vinavotumika na wanafunzi kujisomea kabla ya kuingia kwenye mtihani.

Mzee mmoja alievalia mavazi ya dini ya kiislamu yupo ndani ya chumba kidogo cha darasa pamoja na wenzie akiandika maandishi yanayoelezea aliyojifunza darasani.

Baadhi ya wakina mama wamekusanyika kwa pamoja ndani ya, cha hospitali kilicho kidogo kwa ajili ya kupata ujuzi na maarifa wa kuzingatia juu ya afya ya watoto zao.

Akina mama na akina baba wazee wa umri mkubwa, wapo ndani ya darasa dogo wameketi kwenye madawati yanayobeba watu wawili wanajifunza ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

Mzee mmoja alieketi katika kundi la watu waliokusanyika kwa lengo la kuchangia na kutoa hoja mbalimbali kuhusiana na elimu wanayoipata hapo darasani.

Mwanafunzi alievalia koti pamoja na tisheti la rangi nyeupe, ni wa jinsia ya kiume ameketi kwenye dawati lake akihakikisha ana sikiliza na kunukuu kwa makini alichofundishwa.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya chumba kidogo cha darasa chenye mwanga hafifu. Wanamsikiliza mwalimu kwa umakini huku wakiandika nukuu zao pembeni.

Mkusanyiko mdogo wa wanaume pamoja na baadhi ya wanawake waliokalia viti vya rangi nyekundu pamoja na meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya buluu kwa ajili ya majadiliano.

Mwalimu akiwa kwenye kipindi cha somo la Tehama, ndani ya chumba kidogo cha darasa; anawafundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile: kompyuta za mezani.

Mkusanyiko wa wanafunzi wenye umri mkubwa wa jinsia ya kike pamoja na wa kiume waliojawana furaha ndani ya darasa dogo, waliokusanyika ili kuweza kujipatia ujuzi na maarifa.

Chumba kidogo kizuri cha kisasa kinacho tumika kwa ajili ya kufanya mikutano, inayolenga kutoa elimu mbalimbali kwa jamii husika, ili kuhakikisha ulinzi na usalama wa mazingira.

Mkusanyiko wa watu wa aina mbalimbali ndani ya chumba kikubwa walio kaa kwa makundi tofauti na kuzunguka meza kwa lengo la kujifunza elimu ya watu wazima.

Mwanafunzi mmoja wa kike anayeonekana kuwa na tabasamu kubwa usoni kwasababu amepata fursa au nafasi ya kuhudhuria vipindi vya tehama.

Chumba kikubwa, kizuri cha darasa chenye vifaa mbalimbali vya kujifunzia lugha ya kiingereza kama vile karatasi kubwa nyeupe zinazotumika na wanafunzi.

Watu wamekusanyika kwenye meza moja, wakiwa wamevalia vifaa vya ulinzi na usalama wa afya zao, viitwavyo barakoa, wanapata elimu ya kuhakikisha afya zao.

Wanawake watatu waliowashirika wa elimu ya watu wazima, wanaonekana kuwa na tabasamu kwenye nyuso zao kwa sababu wamelewa kwa undani walichofundishwa na mwalimu wao.

Wakina mama na mabinti wapo ndani ya chumba kidogo cha darasa wakiwa na madaftari pamoja na kalamu mikononi mwao ,wanamsikiliza mwalimu kwa makini ili kujipatia ujuzi.

Mkusanyiko wa wanafunzi mbalimbali wenye umri mkubwa waliokaa kwa mfumo wa makundi makundi wapo na mwalimu wao anaewafundisha somo la jografia.

Watu wachache wa kijiji husika, wamekusanyika ndani ya chumba kidogo; ambacho hakijakarabatiwa vizuri, wamekuja kwa ajili yakushiriki semina fupi ili kujipatia ujuzi na maarifa.

Eneo kubwa lililo wazi ndani ya chuo limejaa wanafunzi wa aina na jinsia mbalimbali, waliokaa katika madawati na meza zao kwa mfumo wa makundi wakijadiliana.

Watu wa umri mkubwa wa jinsia ya kiume na kike, wapo ndani ya chumba kidogo cha darasa chenye madawati, wanatumia vifaa kama vile madaftari kujifunzia kusoma na kuandika.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume walio ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wameketi kwa pamoja wakipiga makofi ishara ya kumpongeza mwalimu wao baada ya kufundisha.

Mwanamama mmoja ameketi kwenye dawati eneo la wazi la nje, yupo na kitabu cha lugha ya kingereza ngazi ya awali kwa ajili ya kujifunzia somo husika.

Akina mama wa mtaani, wapo ndani ya chumba kidogo cha darasa, kilichobandikwa karatasi tatu nyeupe ubaoni, wakiwa na mwalimu wao, anayewapa elimu kuhusiana na ustawi wa jamii.

Wanafunzi wapo ndani ya chumba cha kujisomea. Wanafanya maandalizi kabla ya kuingia kwenye chumba cha mtihani kwa njia ya kufanya majadiliano kwa vikundi vikundi.

Baadhi ya wanafunzi wa jinsia ya kike walio washirika wa elimu ya watu wazima, wakionekana kuwa na tabasamu na nyuso za furaha huku wakijadiliana vitu vya msingi.

Mkusanyiko mdogo wa watu wachache walio katika mfumo wa makundi ambapo mmoja aliye mwenye ulemavu akizungumza na kuchangia hoja hii waonesha usawa katika jamii.

Wanaume wanne wenye umri mkubwa, walojaa wana nyuso za furaha wapo ndani ya chumba cha darasa kilichobandikwa karatasi nyeupe zilizo na maandishi ya kiingereza.

Wanafunzi watatu mmoja wa kiume na wawili wa jinsia ya kike, wamekaa kwa pamoja mezani kukiwa na kompyuta wanayotumia kujifunzia somo la tehama kwa vitendo.

Wanafunzi wenye umri mkubwa wa jinsia ya kike katika ngazi ya chuo wameketi kwa pamoja kwenye chumba kidogo wakipitia vitabu pamoja na makaratasi kabla ya kuingia kwenye mtihani.

Watu wa umri mkubwa mmoja wa kike wengine wa jinsia ya kiume. Wamekusanyika kwenye meza moja, wakijadiliana na kushauriana kwa kupeana maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wawili walioketi kwa pamoja katika dawati ndani ya chumba kidogo cha darasa, wanatumia vifaa mbalimbali kama vile kitabu pamoja na kompyuta kwa ajili ya kujifunza.

Watu wachache wa jinsia ya kike na kiume waliokusanyika nje ya eneo la uwazi la nyumba, wakijadiliana vitu vya muhimu kabla ya kuingia kwenye mtihani.

Watu wenye umri mkubwa walio na jinsia ya kike au kiume, wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa katika madawati yao, wanamsikiliza mwalimu kwa umakini ili kujipatia ujuzi.

Mwalimu wa kiume mwenye umri mkubwa amesimama mbele ya chumba cha darasa kilicho na ubao mweusi wenye maandishi meupe, ameshika vifaa mbalimbali vya kujifunzia.

Wakina mama wa mtaa fulani waliokusanyika ndani ya chumba kidogo cha darasa, kwa ajili ya kuhudhuria semina fupi inayolenga kuwapa elimu na maarifa kwa ajili ya ustawi wa jamii zao.

Mkusanyiko wa wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kike pamoja na kiume, ndani ya chumba cha darasa, wakiwa na mwalimu wao anae wafundisha somo la kiingereza.

Vijana watatu wa jinsia ya kiume wenye umri tofauti walioketi kwenye chumba kidogo cha darasa kilichokuwa kinatumika kutoa semina juu ya tabia za msingi zinazojenga uhalisia wa mtu.

Akina mama mbalimbali wapo darasani wameketi kwenye madawati wakiwa na kalamu pamoja na madaftari yao kwa lengo la kujifunza elimu mbali mbali ili kujipatia kipato mbeleni.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wenye umri mkubwa ambao ni washirika wa chuo kikuu cha elimu ya watu wazima mmoja akimulekeza mwenzie vitu ambavyo alishindwa kuelewa darasani.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa jinsia ya kiume walioketi kwa mfumo wa mduara kwenye viti vyao, huku wakimsikiliza mwalimu kwa makini juu ya vitu vya kuzingatia kwenye kipindi chake.

Wanafunzi wa umri mkubwa wakike wawili pamoja na wakiume mmoja wamekaa kwa kuzunguka meza ya duara wakijadiliana masomo mbalimbali kabla ya kufanya mtihani.

Mwanamama mmoja aliyevalia miwani ya kusomea, anamuelekeza mwenzie hoja za msingi za kuzingatia; zilizotolewa na mwalimu pindi alipokuwa anafundisha.

Mwalimu kijana wa kiume wa somo la tehama anapita na kukagua kwa kila mwanafunzi kuhakikisha kwamba wanaelewa alichokifundisha na wanafanya kwa vitendo.

Baadhi ya wanafunzi wakionekana kuwa katika chumba kidogo cha darasa, wakijisomea mada mbalimbali kwa kitumia vifaa vya kielekroniki, ikiwemo kompyuta.

Chumba kizuri cha kisasa cha darasa, kinatumika na wanafunzi wa elimu ya ngazi ya juu ya watu wazima wanaosoma kwa mfumo wa majadiliano.

Mwana mama mmoja alievalia ushungi wa rangi ya njano ameshikilia cheti chake cha uhitimu wa kozi husika alioweza kuhudhuria kwa muda fulani.

Wanafunzi wa umri mbalimbali waliovalia nguo za rangi ya kahawia, wamesimama ndani ya eneo la maabara kila mtu na vifaa pamoja na meza yake, wakijifunza elimu kwa vitendo.

Wanafunzi wapo ndani ya chumba kizuri cha darasa wanasoma jiografia, wanne wao wakiwa wamesimama kwa nyuma wakishikilia vitabu vyenye picha na ramani ya afrika.

Mkusanyiko wa watu wachache walioketi kwenye shamba la mahindi, kwa lengo la kujifunza mbinu mbadala ili kuhakikisha wanapata mavuno yaliyo bora na kujiongezea kipato.

Watu wazima wa jinsia na umri au rika mbalimbali wapo ndani ya chumba kizuri cha darasa wanafurahia kupata elimu na ujuzi mbalimbali ili kujiongezea kipato hapo baadae.

Wanafunzi watatu wawili wa jinsia ya kike mmoja wa kiume, wamekaa kwenye meza kwa pamoja wakijadiliana kwa kusoma nukuu mbalimbali alizowapa mwalimu.

Watu wa umri mkubwa wa jinsia ya kike pamoja na kiume wamehudhuria semina iliyoandaliwa kwa lengo la kutoa ujuzi na maarifa ili kuwaongezea kipato hapo mbeleni.

Baadhi ya watu wakiwa shambani wakijifunza mbinu mbalimbali za kuzingatia wakati wa ulimaji mboga za majani, kama chainizi ili kupata mavuno mengi.

Mkusanyiko wa wanafunzi wachache katika mfumo wa makundi makundi, waliokalia viti vya plastiki, wakijadiliana mada mbalimbali, mmoja akiwa na ulemavu, wakimpa nafasi ya kuongea pia.

Wakima mama wanne wapo ndani ya chumba kidogo cha darasa anatumia vifaa mbalimbali kama vile, chaki pamoja na ubao kwa lengo la kujifunza somo la kiingereza.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya darasa anafundisha somo la kingereza, amewapa wanafunzi wake kalamu pamoja na daftari ili waweze kufanya mazoezi.

Baadhi ya wanafunzi wa jinsia ya kiume waliokwisha fika darasani, wameketi wakijadiliana kuhusiana na somo husika kabla ya mwalimu kuingia darasani.

Tafrija ndogo inayofanyika ndani ya ukumbi mkubwa mzuri na wakisasa inayolenga kutoa elimu kwa watu wazima ili waweze kupata maarifa.

Mkusanyiko mdogo wa watu wachache wa jinsia ya kiume na kike ambao wana umri mkubwa, wanajadiliana mbinu mbalimbali za kuzingatia ili kuboresha afya zao.

Katika mkusanyiko wa watu mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume, wanafanya mkutano mfupi unaolenga kutoa elimu kwa jamii husika.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume walio na tabasamu kwenye nyuso zao ishara ya kwamba wameelewa na wanafurahia walichofundishwa mmoja akinyoosha mkono kuuliza swali.

Watu baadhi wapo ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga hafifu wanatumia vifaa mbalimbali kama vile makaratasi kwaajili ya kurejea walichojifunza darasani.

Mkusanyiko mdogo wa watu wa jinsia ya kike pamoja na kiume, ambao wanashiriki mkutano kwa njia ya mtandao, kwa kupitia vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Mwalimu wa jinsia ya kiume yupo darasani pamoja na wanafunzi wake, akiwaeleza baadhi yao ambao hawakuelewa kipindi anapofundisha.

Watu wa jinsia ya kike pamoja na ya kiume ambao ni washirika wa elimu ya ngazi ya chuo kwa watu wazima, wanasoma tehama kwa njia ya vitendo kwa kutumia kompyuta mpakato.

Baba mtu mzima aliyevalia miwani ya kujisomea ameketi kwenye dawati ndani ya chumba kikubwa, na kizuri cha maktaba kilicho na vitabu na madaftari mbalimbali.

Mkusanyiko wa wanafunzi wengi katika eneo kubwa la wazi, kila mmoja wao akiwa amekaa kwenye dawati na kiti chake, juu kukiwa na daftari analosomea.

Wanafunzi mbalimbali walio hudhuria kipindi cha "TEHAMA", wapo ndani ya chumba kidogo cha darasa, wanasoma somo hilo kwa kutumia vifaa kama vile kompyuta.

Mkufunzi wa jinsia ya kiume aliesimama mbele ya wanafunzi wake ndani ya chumba cha kisasa cha darasa, akitoa elimu fupi juu ya vitu vya kuzingatia wakiwa shuleni.

Mwalimu amezungukwa na mkusanyiko wa watu wa jinsia na rika mbalimbali waliokaa chini ya miti kwa mfumo wa mduara, anawapa elimu ili kuwaongezea ujuzi.

Wanafunzi wachache wa jinsia ya kike na kiume wapo darasani wakijisomea kwa utulivu mmoja amekaa mbele akionekana kufikiria kwa makini.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wenye umri mkubwa wako ndani ya chumba cha darasa, katika kipindi cha majadiliano juu ya yale waliyofundishwa hapo nyuma na mwalimu wao.

Akina mama waliokalia viti vya rangi mbalimbali kama vile bluu pamoja na nyeupe kwa mfumo wa mduara ili kuweza kujipatia ujuzi na maarifa mbalimbali waliofundishwa na mwalimu wao hapo mwanzo.

Mkusanyiko wa baadhi ya watu walioketi katika eneo la wazi la shamba la mahindi, wakiwa na madaftari pamoja na kalamu mkononi mwao, kwa ajili ya kuandika nuku zao.

Wanafunzi mbalimbali wa umri mkubwa wapo ndani ya chumba cha darasa wanajifunza somo la TEHAMA kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Mkusanyiko wa watu wa umri mbalimbali walio na jinsia ya kiume au ya kike wamekalia viti vya rangi kama vile nyekundu, bluu pamoja na nyeupe kwa lengo la kujifunza.

Chumba kikubwa kizuri cha kisasa kinachotumika na wanafunzi wa umri mkubwa kwa lengo la kujifunzia masomo yao mbalimbali ya stashahada husika ili kujiongezea ujuzi na maarifa.

Chumba kidogo cha darasa kina vitabu mbalimbali kwa nyuma, kuna wanafunzi ambao wameketi kwenye meza na viti vyao wakimsikiliza mwalimu kwa umakini.

Chumba kikubwa kilicho jaa wanafunzi watu wazima waliokusanyika kwa lengo la kujifunza somo la TEHAMA kwa njia ya vitendea kazi kama vile kompyuta mpakato.

Vijana wa kiume wanne waliosimama katika eneo kubwa la uwazi, wakiwa na meza mbele yao inayobeba vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Chumba kidogo na cha kisasa kina vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile kompyuta za mezani, zinazotumiwa na wanafunzi wenye umri mkubwa kwa ajili ya kujisomea.

Chumba kikubwa kizuri kilichojaa vifaa mbalimbali vya somo la tehama kama vile kompyuta, kuna wanafunzi ndani yake ambao wanasoma somo hilo.

Wanafunzi wapo ndani ya chumba cha maktaba chenye vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujisomea, wakiwa na mwalimu wao darasani anayewafundisha somo husika ili kuwapa ujuzi na maarifa.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike, ambao wana nyuso za furaha wapo na mwalimu wao anayewakumbushia vitu vya msingi vya kuzingatia wakati wakutumia kompyuta.

Wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume walioketi kwa mfumo wa makundi wakijadiliana vitu mbalimbali, kabla ya kuingia kwenye chumba cha mtihani.

Wanaume wawili wa umri mkubwa wamesimama nje ya eneo la wazi lililo na miti mirefu ya kijani, mmoja akiwa ameshikilia kitabu kwa ajili ya kurejea nukuu alizoandika.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wenye umri mkubwa wapo ndani ya chumba kizuri cha darasa katika kipindi cha somo husika mmoja akinyoosha mkono kwa ajili ya kujibu swali alilouliza mwalimu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike pamoja na kiume wakiwa ndani ya chumba kidogo cha darasa majira ya mchana, kwa ajili ya kupata ujuzi na elimu mbalimbali inayotolewa na mwalimu wao.

Wanafunzi wahitimu wa chuo kikuu wa shahada mbalimbali waliovalia majoho na kofia za rangi nyeusi wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha ya ukumbusho.

Wanafunzi wa umri mkubwa wa jinsia mbalimbali wako darasani na mwalimu wao, ambaye anakagua kazi alizokwisha kuwapa kipindi kilichopita, ili kupima uelewa wao.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amevalia mavazi ya rangi mbili nyeusi na nyeupe, yupo darasa akiwaeleza wanafunzi wake masomo kadhaa wanayotakiwa kuhudhuria darasani.

Wanafunzi wa tatu wa jinsia ya kiume na mwalimu mmoja wa kike wapo darasani wakikumbushiana na kuelekezana vitu muhimu vya kuzingatia wakati wa kusoma tehama.

Baadhi ya wanafunzi wa jinsia ya kiume na ya kike wakiwa katika chumba cha darasa, wamekalia madawati juu ya meza kukiwa na madaftari na kalamu wanazotumia kunukuu.

Watu mbalimbali wa jinsia ya kiume pamoja na wakike, wapo ndani ya chumba kikubwa cha maktaba wakijisomea masomo aina tofauti kabla ya kuingia kwenye mtihani.

Watu wa jinsia ya kike na kiume ambao wana umri mkubwa wamekusanyika katika eneo kubwa la ukumbi, wakipata elimu mbalimbali zinazowaongezea maarifa.

Watu mbalimbali wapo ndani ya chumba kikubwa kinachotumika kama darasa, wawili wamekaa kwa nyuma wakielezeana mfumo wa ukuaji wa mimea.

Baadhi ya washirika wa elimu ya watu wazima waliosimama mbele ya chumba kidogo, kwa pamoja kwa mfumo wa mstari, wakishikilia vyeti vyao mkononi baada ya kumaliza stashahada zao.

Wanafunzi watu wazima wapo darasani kila mmoja ameinama kutizama na kujaza daftari lake, kuhusiana na zoezi fupi ambalo mwalimu amekwisha toa.

Watu baadhi waliohudhuria semina husika inayolenga kutoa mafunzo na elimu hasa kwa wenye umri mkubwa ili kuwaongezea maarifa na ujuzi.

Baadhi ya watu waliopo ndani ya chumba kidogo cha kisasa kilichopakwa rangi nyeupe na kubandikwa karatasi ukutani, wameizunguka meza kwa ajili ya kufanya majadiliano ya mambo muhimu.

Mkusanyiko wa watu mbalimbali ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, wengine wakiwa wamelala chini kwenye mkeka ikiashiria kwamba ni muda wa mapumziko.

Wanafunzi wa umri mkubwa wa jinsia ya kike na ya kiume, ambao ni washirika wa elimu ya watu wazima, wapo ndani ya chumba kidogo cha darasa, wamezunguka meza kwa ajili ya majadiliano.

Akina mama watu wazima wameketi kwenye viti vyeupe ndani ya chumba kidogo cha darasa, wametoka kwenye kabila la wamasai wamekusanyika ili kuweza kujifunza kusoma na kuandika.

Mkusanyiko wa watu wachache ndani ya chumba kidogo kilichopakwa kwa rangi ya kijani, wameketi kwenye viti vyao wakiwa na madaftari na kalamu mikononi mwao kwa ajili ya kumbukumbu.

Mkusanyiko mdogo wa watu wa jinsia ya kiume au ya kike, wenye umri mkubwa wameketi kwa pamoja katika mduara wakijadiliana baadhi ya vitu.

Walimu wa shule ya chekechea na awali, wakiwa wamekusanyika kwa pamoja kwenye meza ndogo, mmoja akiwa ameshika vifaa vya michezo mkononi mwake vya rangi tofauti.

Chumba kidogo cha darasa, kina viti mbalimbali vilivyopangwa kwa mstari pamoja na vijana wa kiume watatu, wanaojadiliana juu ya tabia za msingi zinazomtambulisha mtu.

Wanafunzi wa umri mkubwa wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa wanafanya zioezi fupi alilowaachia mwalimu wao kipindi kilichopita.

Mkusanyiko wa watu wachache, walioketi kwa mfumo wa mduara, wakijadiliana mambo ya msingi yatakayowasaidia kuwaongezea ujuzi na maarifa.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike yupo ndani ya chumba cha darasa kilicho kidogo ameketi kwenye dawati lake lililo na madaftari kwa juu akipitia nukuu za nyuma.

Watu wa jinsia mbalimbali kama vile wakike na wakiume waliovalia kofia za rangi tofauti wamekaa kwenye madawati ndani ya darasa kwa ajili ya kupata ujuzi na elimu.

Chumba kikibwa cha darasa kina mkusanyiko wa wanafunzi wa jinsia ya kike pamoja na kiume, waliokaa kwenye madawati yao wakichora vitu mbalimbali kwa kutumia wino.

Mwanamama mmoja amesimama mbele ya darasa akiongoza mjadala unaohusu "ni namna gani maktaba ya eneo husika inatakiwa iwe".

Mwalimu wa jinsia ya kike mwenye umri mkubwa amevalia mavazi ya kabila la kimasai anafundisha darasani namna ya kutamka silabi mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga hafifu pamoja na mkusanyiko wa watu wa rika na jinsia mbalimbali, Wengine wakiwa wamelala hapo chini kwenye mkeka, wote kwa lengo la kujifunza elimu ya watu wazima.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amemaliza kufundisha somo husika, anagawa vikaratasi vidogo kwa wanafunzi wake ili kuwapa fursa ya kujaza mapendekezo yao kuhusiana na ufundishaji wake.

Chumba kidogo cha darasa kilicho na sakafu na madawati ambayo wanafunzi wa jinsia na rika mbalimbali wamekalia, na kumsikiliza mwalimu wao kwa umakini.

Mwanamama mmoja mwenye umri mkubwa amesimama mbele ya darasa, akiinamia ubao anatumia chaki nyeupe kwa ajili ya kuandika na kujibu swali alilopewa na mwalimu.